Tangazo la benki likiwa linaonyesha matumizi ya mtandao, katika kufanya malipo ya aina mbalimbali zikiwemo bili. Huku pembeni kukiwa na mtu ambaye ameshika simu ya mkononi, akionesha furaha ya kutumia huduma hiyo.

Chupa nyingi za vinywaji vya aina mbalimbali hasa vyenye vilevi, zikiwa zimepangwa juu ya meza katika sehemu ambapo wateja hujumuika kwa pamoja kwa ajili ya kupata vinywaji na burudani za muziki.

Sehemu ya starehe, ambayo watu ukutana na kujumuika kwa pamoja ikiwa ni baada ya kutoka katika shuhuli za kila siku kwa lengo la kupata vinywaji pamoja na burudani ya kusikiliza na kucheza muziki, ikiwa imepambwa kwa kutumia taa zenye mwanga mdogo na zenye rangi tofauti.

Muuzaji aliyevaa shati yenye rangi ya bluu na kikoti kisicho na mikono cheusi, nyuma yake kukiwepo chupa nyingi za vinywaji ambazo zimepangwa vizuri na mbele yake kukiwa na wateja wengi ambao wamezunguka meza hiyo kubwa huku wakipata vinywaji.

Sehemu ya uuzaji wa vinywaji ikiwa na chupa nyingi zilizopangwa, na nyingine zikiwepo pembeni ndani ya jokofu ambalo ni kwa ajili ya kutunza ubaridi. Eneo hilo likiwa limepambwa kwa ua mezani pamoja na picha iliyopo ukutani.

Muhudumu wa vinwaji akiwa anamimina ili kutengeneza mchanganyiko kwenye chombo cha chuma, huku nyuma yake ukionekana mwanga wenye rangi ya kijani na chupa zilizopangwa vizuri. Sehemu ambapo wateja hufika kwa pamoja kwa ajili ya kupata vinywaji na burudani nyingine.

Eneo la starehe likiwa limepambwa kwa taa nzuri zenye rangi ya kuvutia likiwa na eneo la muuzaji, ambalo linachupa za vinywaji vya aina tofauti, lakini pia ikiwepo viti katika eneo hilo ambavyo vimepangwa kwa wingi pamoja na meza ambavyo hutumika kwa ajili ya wateja wakati wakinywa na kupata burudani.

Sehemu inayojihusisha na uuzaji wa vinywaji, ikiwa ni pamoja na vilevi vya aina tofauti, vikiwa kwenye chupa zilizopangwa vizuri, huku kukiwa na mtoa huduma aliye na kinywaji ambacho amekiandaa , tayari kwa kumhudumia mteja.

Sehemu ya starehe ikiwa na watu wengi, wanawake kwa wanaume ambao hujumuika kwa pamoja, wakitoka katika shughuli za kila siku. Kwa lengo la kunywa, kuvuta, kucheza pamoja na kusikiliza muziki. Ikiwa ni kwa ajili ya kupunguza mawazo na kupata burudani.

Sehemu inayojihusisha na uuzaji wa vinywaji ikiwemo vilevi vya aina tofauti, vikiwa kwenye chupa zilizopangwa vizuri ambapo, wateja uenda kwa ajili ya kunywa ilikupunguza mawazo na kupata burudani.

Eneo linalojihusisha na uuzaji wa vinywaji hasa vilevi zikiwa kwenye chupa ambazo zimepangwa vizuri, pia ikiwepo televisheni ambayo wateja wa sehemu hiyo hiangalia burudani mbalimbali wakati wakiwa wanakunywa.

Sehemu ambayo inatumika katika maonyesho pamoja na biashara ya magari, yaliyopangwa vizuri katika mstari ulionyooka , hii ni rangi nyeupe, ambapo wateja huja kwa ajili ya kuuliza bei pamoja na kufanya manunuzi.

Mashine kubwa ambayo inayotumika katika kuhifadhi pamoja na kuuza maziwa ikiwa na sehemu mbili, ambazo wateja wanaweza kuzitumia kujipatia huduma, huku chini yake vikiwepo vikombe vikivyopangwa vizuri na mbele ya mashine kukiwa na mtu ambaye anamimina maziwa kutoka kwenye jagi .

Mtu akiwa amesimama huku anakinga maziwa kwa kutumia kidumu chake, ambayo yanatoka katika bomba lililopo kwenye mashine iliyotengenezwa kwa kutumia tekinolojia ya kisasa, kwa ajili ya uhifadhi pamoja na uuzaji.

Sehemu ya uuzaji wa maziwa, ikiwa imebandikwa matangazo nje ya kuvutia, yakionyesha mtu akiwa katika shughuli ya ukamuaji kutoka kwa ng'ombe pia ikiwepo jagi pamoja na mtoto ambaye anakunywa maziwa kwa kutumia glasi na nje kukiwa kuna viti viwili vya kupumzikia.

Mashine ambayo inatumia tekinologia ya kisasa katika kuhifadhi pamoja na kuuza maziwa ikiwa imebandikwa picha kwajili ya matangazo inayo onyesha ng'ombe. Ambapo mteja huweza kujihudumia mwenyewe kwa kukinga chombo chake katika bomba ambalo litatoa maziwa ikiwa ni baada ya kuchagua kiasi pamoja na kufanya malipo.

Mashine ambayo inatumia teknolojia ya kisasa katika kuhifadhi pamoja na kuuza maziwa, ikiwa imebandikwa picha nzuri za matangazo, na pia kikiwepo kikombe kwenye bomba ambalo hutoa maziwa baada ya kiasi kuchaguliwa na kufanyika malipo.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, zikiwa kwa wingi zimehifadhiwa kwenye vifungashio tofauti pamoja na ujazo mbalimbali vikiwemo; chupa, mabosi pamoja na pakiti, kukiwa na mteja ambaye anaangalia ili kupata mahitaji yake.

Mtu akiwa amesimama, huku ameshika mashine ambayo inatumia teknolojia ya kisasa, katika kuhifadhi na kuuza maziwa, ambayo imebandikwa picha nzuri za matangazo zenye kuvutia, zikimwonyesha ngombe pamoja na glasi, ambayo inamiminwa maziwa .

Mashine ambayo imetengezwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa ambayo inatumika huifadhi na uuzaji wa maziwa, ambayo humuruhusu mteja kujihudumia mwenyewe kwa kukinga chombo chake kwenye bomba ambalo hutoa maziwa baada ya kuchagua kiasi na kufanya malipo.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa likiwa limebandikwa picha nzuri za matangazo zenye kuvutia ambazo zinaonyesha ng'ombe pamoja na mtoto ambaye mdomoni ana mabaki ya maziwa.

Mashine ambayo imetengenezwa kwa teknologia ya kisasa inayotumika katika uhifadhi na uuzaji wa maziwa, ambapo huruhusu wateja kujihudumia wenyewe, ikiwa imebandikwa picha za matangazo zinazoashiria upatikanaji wa bidhaa hiyo na pia kukiwa na waya uliozungushwa ambao hutumika kwa ajili ya kupitisha umeme.

Duka la uuzaji wa maziwa, likiwa limebandikwa picha nyingi za matangazo zenye kuvutia, zikiwa na msichana mdogo alieshikilia glasi pamoja na ng’ombe, ambavyo kwa pamoja vinaashiria upatikanaji wa bidhaa hiyo, na pembeni ikiwepo na mashine inayotumia teknolojia ya kisasa katika uhifadhi pamoja na uuzaji.

Mashine ambayo inatumia teknolojia ya kisasa katika uuzaji wa maziwa, ikiwa imebandikwa picha nzuri za matangazo, huku imefunguliwa mlango wake ikionyesha muundo kwa ndani, kukiwa na mfumo kwa ajili ya upoozaji pamoja na sehemu ya kuhifadhia.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali za maziwa, yakiwa yameidhaziwa katika vifungashio vyenye ujazo tofauti na kupangwa vizuri, huku akiwepo mtoto mmoja anaeangalia ili kupata mahitaji yake.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa, likiwa limebandikwa picha za matangazo mlangoni zenye kuvutia, huku ndani ikiwepo mashine, ambayo imetengenezwa kwa tekinolojia ya kisasa inayotumika katika kuhifadhi pamoja na kuuza maziwa.

Mashine ambayo imetengenezwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa, inayotumika katika kuhifadhi pamoja na kuuza maziwa. Ambapo mteja huweza kujihudumia mwenyewe. Ikiwa imebandikwa picha za matangazo zenye kuvutia, zikiashiria upatikanaji wa bidhaa hiyo.

Watu wakiwa wameshika mashine ambayo inatumia tekinolojia ya kisasa, katika kuhifadhi nakuuza maziwa, ikiwa imebandikwa picha nzuri za matangazo ikimuonyesha ng'ombe pamoja na glasi. Huku ikiwa bado haijabanduliwa plastiki, ambayo huwa inatumika kutunza isichubuke wakati wa usafirishaji.

Sehemu inayojihusisha na uuzaji wa maziwa ikiwa na watu wa jinsia ya kike na kiume, ambao wamepanga foleni wakisubiri kupata huduma kutoka katika mashine inayotumia tekinolojia ya kisasa katika uhifadhi na uuzaji wa maziwa.

Mashine ambayo inatumia teknolojia ya kisasa katika kuhifadhi na kuuza maziwa, ikiwa imebandikwa picha nzuri kwa ajili ya matangazo yenye kuvutia, akiwepo msichana mdogo ambaye ameshikilia glasi yenye maziwa huku akitabasamu.

Muuzaji akiwa ndani ya duka, amevaa koti lenye rangi nyeupe, akimimina maziwa kutoka katika chombo chake ambacho amekishikilia mkononi kwenda katika jagi ambalo mteja amekuja nalo kwa kiasi anachokihitaji.

Muuzaji akiwa amevaa koti la rangi nyeupe lenye mikono mirefu, akiwa anamimina maziwa kutoka katika chombo ambacho amekishikilia, akiweka katika jagi ambalo liko juu ya meza, alilokuja nalo mteja.

Mtu aliyevaa koti lenye rangi ya bluu akiwa amesimama huku ameshikilia chombo kwa kutumia mkono wake mmoja, ambacho anakitumia kukinga maziwa yanayotoka kwenye bomba huku mwingine akiutumia kuandika kiasi anachohitaji katika mashine ambayo inatumia teknolojia ya kisasa ya uuzaji.

Mashine ambayo imetengenezwa kwa teknolojia ya kisasa inayotumika katika kuhifadhi pamoja na kuuza maziwa, ambapo humruhusu mteja kujihudumia mwenyewe ikiwa imepandikwa picha ya matangazo inayomuonesha mtu akikamua maziwa kutoka kwa ng’ombe.

Mashine ambayo hutumia teknolojia ya kisasa katika kuhifadhi pamoja na kuuza maziwa, ikiwa imebandikwa picha nzuri kwa ajili ya matangazo, inayoonyesha ng'ombe, ambapo mteja hukinga chombo chake kwenye bomba ambalo litatoa maziwa baada ya kuchagua kiasi na kufanya malipo.

Kundi kubwa la wanaume wakiwa wanatabasamu huku wamekusanyika karibu na meza zilizo na sahani za vitafunwa, huku wameshikilia vikombe vilivyojaa maziwa ambavyo wamevinyanyua juu.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa, likiwa limebandikwa picha kubwa ya matangazo, ambayo hutumika kuonyesha bidhaa zinazopatikana sehemu hiyo, likiwa na kikombe pamoja na dumu lenye maziwa, huku kukiwa na namba za simu, ambazo zinatumika kwa ajili ya mawasiliano.

Mashine ambayo ime tengenezwa kwa teknolojia ya kisasa, inayo tumika katika kuhifadhi na kuuza maziwa. Ikiwa imebandikwa picha nzuri za matangazo zenye kuvutia, ambayo hutoa maziwa kupitia bomba baada ya kuchagua kiasi pamoja na kufanya malipo.

Mtu akiwa amesimama huku ameshikilia chombo, ambacho anakitumia kukinga maziwa yanayotoka katika bomba, ikiwa ni baada ya kuchagua kiasi na kufanya malipo, lililopo kwenye mashine iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa, ambayo hutumika katika kuhifadhi na kuuza maziwa.

Mashine ya teknolojia ya kisasa, ambayo imetengenezwa maalumu kwa ajili ya kuhifadhi na kuuza maziwa, ikiwa imebandikwa picha ya matangazo yenye mtoto aliyeshika glasi, huku kukiwa na kikombe kwenye bomba ambalo hutumika kutoa maziwa baada ya kuchagua kiasi pamoja na kufanya malipo.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa, likiwa ndani na mashine maalumu ambayo imetengenezwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa, inayotumika katika kuhifadhi na kuuza maziwa yanayotoka kwenye bomba, ikiwa ni baada ya kuchagua kiasi pamoja na kufanya malipo.

Mashine ambayo imetengenezwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa, kwa ajili ya kuuza pamoja na kuhifadhi maziwa, ikiwa na picha nzuri za matangazo zilizobandikwa kwa ajili ya kuvutia wateja, ambapo hutoa maziwa katika bomba ikiwa ni baada ya kuchagua kiasi pamoja na kufanya malipo.

Mashine iliyotengenezwa kwakutumia teknolojia ya kisasa, ambayo hutumika katika kuhifadhi na kuuza maziwa, ikiwa imebandikwa picha nzuri ya matangazo yenye kuvutia, ambapo mteja hukinga chombo chake kwenye bomba ambalo litatoa maziwa, kulingana na kiasi kitakacho chaguliwa na kufanyiwa malipo.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa, likiwa na mtoa huduma, ambaye amesimama nje, akiwa amevaa koti lenye rangi nyeupe, ambalo hutumika kwa ajili ya kazi, huku ndani, kukiwa na mashine maalumu ya kisasa, ambayo hutumika kwa ajili ya kuhifadhi pamoja na kuuza maziwa.

Mashine ambayo imetengenezwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa, inayotumika katika kuhifadhi pamoja na kuuza maziwa, yanayotoka kwenye bomba kwa kiasi halisi, ambacho mteja amechagua na kufanya malipo. Ikiwa na picha nzuri za matangazo zilizobandikwa zenye kuvutia.

Duka lenye kujihusisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, likiwa limepambwa vizuri katika eneo la nje kwa kutumia maputo yenye rangi nyeupe na bluu, huku ndani likiwa na wateja ambao wamefika sehemu hiyo kwa ajili ya kujipatia huduma hiyo.

Mashine iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa, ambayo hutumika katika kuhifadhi pamoja na kuuza maziwa, ambapo mteja atachagua kiasi pamoja na kufanya malipo kisha kukinga chombo kwenye bomba ambapo maziwa yatatoka.

Kitanda cha kulalia ambacho kimetengenezwa vizuri kwa kutumia mbao na kupakwa rangi inayo vutia kikiwa kimekwisha kuwekwa chaga zake, ambacho kipo tayari kwa ajili wateja kununua kwa matumizi yao.

Sehemu ya maonyesho na uuzaji wa samani za ndani, ikiwa na vitu kama: viti, makochi yenye mito yake, kabati pamoja na meza, ambavyo vimepangwa na kuwekwa vizuri. Huku ukutani kukiwa kumerembwa na picha, ili kuvutia wateja wanaokuja sehemu hiyo, kwa ajili ya manunuzi.

Eneo la maonyesho na uuzaji wa samani za ndani, likiwa na viti, makochi yenye vitambaa na rangi ya kuvutia, pamoja na mito yake, meza ndogo na kitanda, vyote hivyo vikiwa vimepangwa vizuri, tayari kuwauzia wateja.

Eneo la maonyesho na uuzaji wa samani za ndani, likiwa na makochi ambayo yametengenezwa kwa muundo mzuri na kuwekwa vitambaa vyenye rangi ya kuvutia, yakiwa pamoja na mito yake, tayari kwa wateja kununua.

Eneo linalotumika kwenye maonyesho pamoja na uuzaji wa samani za ndani, likiwa na vitanda ambavyo vimetengenezwa vizuri, kwa kutumia mbao na vingine vikiwa vya chuma, vilivyopakwa rangi nzuri za aina tofauti, ikiwemo nyeupe ambavyo vipo tayari kwa wateja kuja kununua.

Sehemu inayojihusisha na uuzaji wa vitu vya ndani ikiwa na meza yenye viti vyake vingi vikiwa vimetengenezwa vizuri kwa kutumia mbao, ambavyo hutumika wakati wa kulia chakula; pamoja na makochi yenye mito yake. Vyote hivyo vikiwa vimewekwa kwa ajili ya wateja kuangalia na kufanya manunuzi.

Eneo la maonesho pamoja na huuzaji wa vitu vya ndani likiwa na vitanda, ambavyo vimetengenezwa kwa rangi nzuri na kupakwa rangi ikiwemo kimoja ambapo kina sehemu mbili za kulalia chini na juu nnakikiwa na ngazi ndogo ambazo hutumika kwajili ya kupanda na kushuka.

Eneo la maonyesho ya samani za ndani, ambazo ziko tayari kwa ajili ya kuwauzia wateja, kukiwa na vitu kama: makochi, vitanda, meza za kulia chakula, pamoja na viti vyake; vyote hivyo vikiwa vimepangwa kwa muonekano mzuri.

Eneo la maonyesho ya samani ndani ya duka kubwa la uuzaji, likiwa na makochi yaliyotengenezwa vizuri na kuwekwa vitambaa vyenye rangi ya kuvutia, vikiwa pamoja na mito yake; huku pia kikiwepo kiti, stuli na meza ndogo; ambavyo kwa pamoja viko tayari kwa ajili ya kuuzia wateja.

Chumba kikubwa ambacho kinatumika katika kuonyesha na kuuza samani za ndani kikiwa na vitu kama makochi yenye rangi ya aina tofauti pamoja na mito yake, meza ndogo na kubwa vyote hivyo vikiwa vimepangwa vizuri katika muonekano wa kuvutia wateja pindi wanapokuja kufanya manunuzi.

Eneo la maonyesho na uuzaji wa samani za ndani likiwa na vitanda vingi ambavyo vimetengenezwa kwa muundo na rangi tofauti, vikiwa vimetandikwa mashuka na kuwekwa mito yake ili kuvutia wateja wanaokuja sehemu hiyo kwa ajili ya kufanya manunuzi.

Eneo la maonyesho na uuzaji wa vitu vya ndani, likiwa na vitanda vingi ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia chuma, na kupakwa rangi za tofauti, ikiwemo nyeusi na nyeupe, ambapo vingi vina sehemu mbili za kulalia, ambayo ni juu pamoja na chini.

Meza ikiwa imezungukwa na viti vyake vingi, ambavyo kwa pamoja vimetengenezwa vizuri kwa kutumia mbao, vinavyotumika katika sehemu ya kulia chakula, vikiwa vipo tayari kwa ajili ya wateja kuangalia pamoja na kuvinunua kwa matumizi yao.

Sehemu ambayo inayotumika kwa ajili ya maonesho pamoja na huuzaji wa thamani za ndani ikiwa na vitu kama meza, viti pamoja na kabati ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia mbao na kupangwa vizuri tayari kwa wateja kuja kununua.

Sehemu ambayo inajihusisha na maonyesho pamoja na uuzaji wa samani za ndani ikiwa na viti, meza ndogo na kubwa, makochi yenye rangi za aina tofauti pamoja na vitanda ambavyo vimetandikwa mashuka vizuri ili kuvutia wateja wanaokuja sehemu hiyo kufanya manunuzi.

Chumba kikubwa ambacho kinatumika kwa ajili ya kuonyesha pamoja na kuuza samani za ndani; kikiwa na kitu kama: makochi yenye muundo na rangi za aina tofauti, meza pamoja na kitanda; ambavyo vyote vipo tayari kwa ajili ya kuwauzia wateja.

Duka ambalo linajihusisha na uuzaji wa samani za ndani linaloitwa "ASHLEY" likiwa na vitu vingi ndani ikiwa ni pamoja na meza, makochi mengi ya aina tofauti yaliyopangwa vizuri, yakiwa pamoja na mito yake, vyote hivyo vikiwa katika mpangilio wa kuvutia wateja wanaokuja kununua.

Sehemu inayojihusisha na uuzaji wa vitu vya ndani ikiwa na makochi yaliyotengenezwa na kuwekwa vitambaa vyenye rangi ya kuvutia, pamoja na mito yake. Meza pamoja na kabati vikiwa vimepangwa vizuri, kwaajili ya wateja kuviangalia pamoja na kufanya manunuzi.

Sehemu inayojihusisah na uuzaji wa vitu vya ndani ikiwa na meza pamoja na vitu vyake ambavyo vimetengenezwa vizuri kwa kutumia mbao na kuwekwa mtindo unaovutia, ambavyo hutumika wakati wa kulia chakula vikiwa vipo tayari kwa wateja kununu na kufanya manunuzi.

Kitanda kinacho tumika kwa ajili ya kulalia, kikiwa kimetengenezwa vizuri kwa kutumia mbao na kupwaka rangi inayo vutia, huku kikiwa na chaga ambazo tayari zimewekwa, kikiwa kipo tayari kwa ajili ya kuwauzia wateja kwa matumizi yao.

Eneo linalojihusisha na uuzaji wa vitu, likiwa na vitu vingi ambavyo vimetengenezwa vizuri na vyenye vitambaa vya kuvutia pamoja na meza ambazo hutumika sana katika shughuli za kiofisi, vikiwa vimewekwa katika sehemu ambapo wateja huweza kuchagua pamoja na kufanya manunuzi.

Eneo kubwa la hoteli ya kifahari, likiwa limepambwa na taa nzuri zilizobandikwa ukutani, ambalo hutumika kwa ajili ya kula chakula pamoja na vinywaji, ikiwa na mhudumu aliyevaa sare, na zikiwepo meza nyingi pamoja na viti ambavyo hutumiwa na wateja.

Mhudumu ambaye amevaa sare yenye rangi nyeupe na kola ya kijani, akiwa ameshikilia chakula kilichopo kwenye sahani ambacho anamuandalia mteja aliyekaa kwenye kiti, huku akitabasamu; katika eneo la mgahawa wa hoteli.

Eneo la hoteli ambalo linalotumika kama mgawaha kwa ajili ya wateja, kupata chakula pamoja na vinywaji ikiwa imepambwa mataa yenye mwanga mzuri wa kuvutia huku likiwa bango kubwa linalo onesha, aina ya vyakula na vinywaji vinavyopatikana.

Eneo la hoteli ambalo hutumika kwa ajili ya mapokezi ya wageni ambao wanatoka katika sehemu mbalimbali kuja hapo kutafuta huduma ya malazi, ikiwa na makochi ambayo hutumiwa na wateja kwa ajili ya kupumzika wakati wakisubiri huduma.

Eneo la hoteli lenye muonekano mzuri wa kuvutia likiwa na meza pamoja na viti vingi, ambavyo vimepangwa kwa ajili ya kutumiwa na wateja wakati wakisubiri, ama muda wakiwa wanapata huduma ya chakula pamoja na vinywaji.

Sehemu inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na chakula na matunda, vilivyowekwa juu, ili kurahisisha wateja wengi waliopo sehemu hiyo, ili kuona kirahisi wakati wakichagua mahitaji yao, kwa ajili ya kununua.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzajiwa bidhaa zikiwemo nafaka ambazo zimeifadhiwa katika mifuko yenye rangi nyeupe na ikiwa na vikaratasi ndani yake ambavyo vina maelezo, ikiwa wateja kutoka sehemu mbalimblai kufika kwajili ya kujipatia mahitaji yao.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa, ikiwa ni pamoja na: vyakula, vinywaji, na vitu vya nyumbani; ambapo watu kutoka maeneo ya karibu hufika kwa ajili ya kujipatia mahitaji yao. Kukiwa na mteja mmoja ndani ya duka hilo ambaye anaangalia bidhaa na kuikagua kwa ajili ya kufanya manunuzi.

Sehemu inayojihusisha na uuzaji wa vitu ambavyo vinatengenezwa kwa kutumia chuma, ikiwa ni pamoja na majiko ya aina mbalimbali ya kupikia na kuchomea nyama, makarai pamoja na masanduku ambayo hutumika kuwekea nguo pamoja na vitu vingine.

Soko la uzaji wa bidhaa mbalimbali kama mboga, nyanya zimepangwa kwenye meza pamoja na mayai, huku akiwepo mfanyabiashara ambae anamkabidhi mteja mfuko wenye mahitaji ambayo ameyachagua na kununua .

Eneo la soko la uzaaji wa bidhaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na: nyanya, pilipili, viazi, malimao, pamoja na vitunguu, likiwa na wauzaji wengi ambao wamekaa tayari kwa ajili ya kuwahudumia wateja wanaokuja sehemu hiyo ili kujipatia mahitaji yao.

Soko la uuzaji wa bidhaa kama nyanya, karoti na vitunguu pamoja na matunda yakiwemo mananasi, ndizi pamoja na matikiti maji vikiwa vimepangwa vizuri tayari kuwauzia wateja, huku akiwepo muuzaji aliyekaa akiwa ameshikilia gazeti.

Soko la uuzaji wa bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na nyanya ambazo zimewekwa katika vyombo vya ujazo tofauti, pamoja na ndizi huku wakiwepo wauzaji na wateja waliokuja kujipatia mahitaji yao, katika sehemu hiyo.

Eneo la soko ambalo lina jihusisha na uuzaji wa bidhaa za ina mbali mbali ikiwemo matunda kama ndizi, matikiti maji, machungwa pamoja na mananasi. Huku akiwepo wauzaji wakiwa ndani ya vibanda ambavyo vimetengenezwa vizuri na kuzibwa juu ili kuwa kinga na jua.

Soko la wauzaji wa bidhaa likiwa na wafanyabiashara walio na zao la viazi, huku mmoja akiwa anavipanga vizuri katika ndoo ambazo zinatumika kama kipimo kwa wateja wanaokuja kununua.

Wanawake wawili wakiwa katika soko la uuzaji wa bidhaa, mmoja akiwa ni mfanyabiashara na mwingine ni mteja ambae ameshikilia chombo akipanga zao la nyanya huku wamejikinga na jua kwa kutumia muamvuli.

Duka ambalo linajihusisha na uuzaji wa nguo, zikiwa zipo za aina tofauti, ambazo zimepangwa vizuri ili kurahisisha wateja kuona pindi wanapokuja kununua. Huku wakiwepo baadhi, ambao wameshikilia nguo, wakiwa wanaonyeshana ili kuchagua.

Soko la uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali ikiwemo; vitunguu, bamia pamoja na matunda kama machungwa, ambavyo vimepangwa vizuri kwa idadi tayari kuwauzia wateja. Huku kukiwa na watu wengi, wakiwepo wafanyabiashara.

Eneo kubwa la soko linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali zikiwemo za asili kama; vikapu vya kufuma kwa mikono, vitu vya urembo na mapambo, pamoja na nguo ambapo wateja wengi wameenda sehemu hiyo kwaajili ya kujipatia mahitaji yao.

Mtu akiwa kwenye chumba ambacho ni kitupu kikiwa kimepakwa rangi nyeupe na juu ikiwekwa taa ambayo inayotumika kumulika, pia kikiwa kimetengenezewa mlango wa kioo ambayo inaonyesha.

Majengo mengi makubwa na marefu ya gorofa, yakiwa yametengenezwa na kupakwa rangi vizuri, huku mengine yakiwa katika hatua ya msingi, huku wakiwepo mafundi wengi ambao wanaendelea na kazi hiyo, ikiwa ni mradi kwa ajili ya makazi au biashara.

Sehemu ikiwa na nyumba nyingi zilizojengwa vizuri na kupakwa rangi inayovutia, huku nyingine zikiwa bado hazijafikia hatua ya mwisho kwa ajili ya matumizi, ambapo hutumika kwa matumizi mbalimbali kama makazi au shughuli za kiofisi.

Eneo likiwa limetengenezwa nyumba nyingi zikiwa ndani ya uzio wenye muundo unaofanana, huku juu yakiwepo matenki yenye rangi nyeusi ambayo hutumika kwa ajili ya kuhifadhi maji. Nyumba hizo mara nyingi hupangishwa au kuuzwa kwa ajili ya matumizi mbali mbali.

Bango la matangazo likiwa limebandikwa kwenye nyumba, likionyeshwa kuuzwa kwa mali hiyo, huku likiwa na namba za simu ambazo zinatumika katika mawasiliano, kwa mtu atakayevutiwa pamoja na kuhitaji kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Duka kubwa la bidhaa linalojihusisha na uuzaji wa nguo, zikiwepo za aina tofauti ambazo zimening'inizwa na kuwekwa katika, mpangilio mzuri unaorahisishia wateja kuona kiurahisi na kuchagua wakati wakija kufanya manunuzi.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa nguo, ikiwemo mashati mengi, ambayo yamepangwa vizuri na kuning'inizwa katika bomba la chuma, ikiwa ni kurahisishia wateja wanaokuja sehemu hiyo, katika uchaguaji ili kufanya manunuzi.

Duka kubwa linajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali likiwa na mdoli ambaye anakofia kichwani, miwani, mkufu shingoni pamoja na kuvalisha nguo ambavyo vyote hivyo vinapatikana sehemu hiyo kwa wateja kununua.

Duka kubwa la bidhaa, ambalo linajihusisha na uuzaji wa nguo, zikiwepo kwa wingi zenye rangi na aina tofauti, ambazo zimekunjwa na kupangwa vizuri katika makabati, huku nyingine zikiwa zimening'inizwa ili kurahishia wateja wanapokuja kuchagua na kufanya manunuzi.

Jengo kubwa la ghorofa la biashara ambalo lina maduka mengi yanayojiusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali, ambapo wateja hupita katika sehemu izo ili kujitafutia mahitaji yao na kufanya manunuzi.

Duka kubwa ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ikiwemo nguo kama makoti, suruali pamoja na magauni, ambazo zimepangwa vizuri na kuning’inizwa huku nyingine zikiwa zimevalishwa midoli, lakini pia kukiwa na mikoba yenye rangi na aina tofauti.

Duka kubwa la bidhaa, ambalo linajihusisha na uuzaji wa nguo, zikiwepo za watoto ambazo zimepangwa vizuri na kutundikwa ili kurahisishia wateja wanaokuja sehemu hiyo kuona kiurahisi wakati wa kuchagua ili kufanya manunuzi.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa likiwa viatu vya rangi tofauti vikiwa vimetundikwa pamoja na nguo za watoto za aina mbalimbali ambazo kwa pamoja zimepangwa vizuri ili kurahisishia wakati wa kuchagua na kupanga manunuzi.

Duka kubwa la bidhaa, ambalo linajihusisha na uuzaji wa nguo, zikiwemo suruali za vitambaa ambazo, zimepangwa vizuri na kuning'inizwa, pia yakiwepo mashati yaliyokunjwa na kuwekwa juu ya meza. Huku kukionekana kibao kinachoeleza kuwa na punguza la asilimia hamsini na tano kwa nguo zitakazochaguliwa.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali zikiwemo kofia za rangi tofauti, viatu pamoja na nguo ambazo zimevalishwa kwenye midoli ilikuonyesha wateja wanaokuja kununua jinsi zitakavokaa mwilini.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa nguo kama suruali pamoja na mashati, zikiwa zimekunjwa na kupangwa vizuri huku nyingine zikiwa zimetundikwa ili kurahisisha wateja kuona kirahisi na kuchagua ili kufanya manunuzi, huku juu kukiwa na bango ambalo linaonyesha kwa punguzo la asilimia arobaini kwa nguo zitakazochaguliwa.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, vikiwemo vyakula, vinywaji, vitu vya nyumbani pamoja na vifaa vya kielektroniki, vikiwa vimepangwa vizuri kwa kuzingatia aina ili kurahisishia wateja kuchagua wanapokuja kwa ajili ya kufanya manunuzi.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa vitu vya ndani, ikiwa ni pamoja na vikombe na mabakuli, ambavyo vimepangwa vizuri, huku wateja wakichagua na kuweka katika toroli ambalo lipo pembeni yao wanalolitumia kwa ajili ya kubebea mahitaji.

Mifuko mingi ikiwa imepangwa katika mstari yenye bidhaa ndani yake, ikiwa imefunikwa vizuri juu na kuwekwa kikaratasi ambacho kinaonyesha jina; pamoja na hiyo ikiwepo vyombo vyenye rangi nyeupe ambavyo vinatumika kwa ajili ya kuchotea wateja, wakati wakifanya manunuzi.

Duka kubwa la uuzaji wa bidhaa mbalimbali ikiwemo vyakula, vinywaji pamoja na vitu vya nyumbani ambazo zimepangwa vizuri kwa kuzingatia aina, ikiruhusu wateja kuchagua kwa urahisi wakati wakija kufanya manunuzi.

Duka kubwa ambalo linajihusisha na uuzaji wa vinywaji, hususani vyenye vilevi, vikiwa vimepangwa vizuri katika eneo la ndani, kuruhusu wateja kuchagua kirahisi wakati wakija kufanya manunuzi, ambapo huwenda kutumia nyumbani, ama kwenye sherehe.

Duka kubwa ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali zikiwemo za vyakula pamoja na nyingine za matumizi ya nyumbani kama sabuni, ikiwa zimepangiliwa vizuri ili kurahisisha wateja wanaokuja sehemu hiyo kuchagua pamoja na kufanya manunuzi.

Toroli dogo lenye matairi, lililotengenezwa kwa chuma lenye matundu mengi, likiwa linatumiwa na mteja katika kukusanya na kubeba bidhaa mbalimbali, ambazo amezichagua kutoka dukani kwa ajili ya kufanya manunuzi.

Duka kubwa la uuzaji wa bidhaa mbalimbali zikiwemo vyakula, vinywaji, pamoja na vitu vya nyumbani, zikiwa zimepangiliwa vizuri kwa kuzingatia aina huku akiwepo mteja, ambaye ameshikilia chombo mkononi anachokitumia kukusanya mahitaji yake, ili kufanya manunuzi.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa ikiwa ni sehemu ya matunda pamoja na mboga kama:nyanya, karoti na ndizi zikiwa zimepangwa vizuri kwa kuzingatia aina ili kurahisisha wateja wakati wakichagua kwa ajili ya kufanya manunuzi.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa likiwa na viatu vya aina na ukubwa tofauti, pamoja na kandambili zenye rangi mbalimbali vyote hivyo vikiwa vimepangwa vizuri ili kurahisishia wateja kuona wakati wakichagua kwa ajili ya kufanya manunuzi.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na matunda na vyakula, vilivyopangwa vizuri kwa kuzingatia aina, ili kurahisisha wateja wakati wakichagua mahitaji yao kwa ajili ya kufanya manunuzi.